Huyu ni mgonjwa amelazwa kwenye kitanda katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU na wafanyikazi wa afya wakimhudumia ambayo linaweza kuhusiana na huduma za wazee. Muuguzi au daktari anaonekana akihudumia mgonjwa, ikionyesha umuhimu wa huduma za kitaalamu kwa wazee wanaohitaji msaada wa kurekebisha afya zao au kudhibiti hali zao za matibabu.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga akimsaidia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke. Haya ni mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu. Mhudumu wa afya anatoa msaada wa moja kwa moja, jambo muhimu katika huduma hospitalini.

Hawa ni wataalamu wa afya wakimhudumia mgonjwa. Madaktari au wauguzi hawa wamevalia sare za hospitali wakionyesha utayari wa kutoa huduma za kimatibabu. Mgonjwa anaonekana akiwa amelala kwenye machela au kitanda cha wagonjwa inachoweza kusogezwa akipokea uangalizi kutoka kwa watoa huduma.

Huyu ni mtu mwenye tabasamu zuri na meno meupe na yenye afya ikipendekeza umuhimu wa afya ya meno. Meno meupe na safi yanaonyesha usafi mzuri wa mdomo na yanaweza kupatikana kwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku na kutumia dawa ya meno yenye floridi. Fizi zinazoonekana zenye afya ni muhimu kwa afya ya meno kwa ujumla.

Mtu huyu anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki na dawa ya meno, jambo muhimu katika kudumisha afya ya meno na fizi. Kusafisha meno mara mbili kwa siku husaidia kuondoa plaque , safu isiyoonekana ya bakteria, ambayo hujimbukiza kwenye meno na inaweza kusababisha mashimo na magonjwa ya fizi.

Hiki ni kinywa cha mtu mwenye diastema , yani mwanya au pengo kati ya meno ya mbele. Hili ni pengo linaloonekana kati ya meno mawili au zaidi mara nyingi kati ya meno ya mbele ya juu. Si lazima iwe ishara ya tatizo la afya ya meno kwani inaweza kuwa sifa ya kawaida ya kimwili.

Hiki ni kinywa cha mtu na inavyoonekana kuna meno yanayokosekana hasa katika taya ya juu mbele na upande wa chini. Hii inaweza kuathiri uwezo wa mtu kutafuna, kuzungumza na pia kuathiri mwonekano wa tabasamu. Meno yanaweza kuonekana hayajapangana vizuri au yana nafasi kubwa kati yake, jambo ambalo linaweza kuhitaji matibabu.

Huyu ni mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno kama vile usafishaji wa meno au matibabu mengine ya afya ya kinywa. Ni muhimu kutembelea daktari wa meno mara kwa mara ili ufanyiwe uchunguzi na matibabu ya afya ya meno. Mgonjwa anaonekana akifanyiwa utaratibu wa meno unaoashiria huduma za kitaalamu za meno.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wanaoonekana kuwa madaktari wa meno au wataalamu wa afya ya kinywa wakifanya matibabu kwa mgonjwa. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji na vifaa vya kinga kama vile barakoa, miwani na glavu, jambo linaloashiria mazingira ya upasuaji au matibabu ya kina ya meno.

Huyu ni mtaalamu wa afya ya meno, labda daktari wa meno au msaidizi wa meno, akivaa koti la maabara na glavu. Jambo linaloashiria mazingira ya kitaalamu ya afya. Anashikilia mfano wa meno, ambao hutumiwa mara nyingi katika elimu ya afya ya kinywa, ili kufundisha wagonjwa jinsi ya kusafisha meno yao vizuri. Anatumia mswaki chombo muhimu cha usafi wa kinywa.

Hii ni seti ya vifaa vya meno vinavyotumiwa na madaktari wa meno kwa uchunguzi na matibabu. Kuna kioo cha meno, hutumiwa kuona maeneo magumu kufikia ndani ya mdomo na kuakisi mwanga wa mwonekano bora. Rube ya meno, chombo ncha kali kinachotumika kuchunguza nyuso za meno kwa mashimo au matatizo mengine.

Hizi ni zana muhimu zinazotumika na madaktari wa meno kwa ajili ya uchunguzi, matibabu na taratibu mbalimbali za meno. Zinasaidia kudumisha afya bora ya mdomo kwa kusaidia katika kutambua na kutibu matatizo kama vile kuoza kwa meno, magonjwa ya fizi na maswala mengine ya meno.

Hapa tunaona matumizi ya kifaa kinachoonekana kama kijiti au mswaki wa asili kusafisha au kurekebisha meno. Matumizi ya vifaa vya asili kama vijiti vya kusafisha meno ni njia ya kale na bado inayotumika katika baadhi ya jamii kudumisha usafi wa meno na kuzuia magonjwa ya fizi na kuoza kwa meno

Hili ni gari la zimamoto aina ya Volvo FX6.Gari hili ni sehemu muhimu ya huduma za kukabiliana na dharura na majanga likiwa na jukumu la kutoa msaada wa haraka katika matukio kama vile moto, ajali na majanga mengine yanayohitaji uokoaji. Limeundwa mahususi kwa ajili ya kukubaliana na moto likiwa na vifaa vya kuzima moto kama vile pampu za maji.

Hii ni ambulensi aina ya gari la Toyota Landcruiser likiwa na uwezo wa kusafiri katika maeneo mbalimbali jambo linalofanya kuwa muhimu kwa huduma za dharura mjini na vijijini. Linatumika kusafirisha wagonjwa au majeruhi kutoka eneo la tukio la dharura hadi kwenye vituo vya afya kwa matibabu ya haraka hivyo kuokoa maisha na kutoa huduma muhimu za matibabu ya dharura.

Huyu ni mtu akinawa mikono, jambo muhimu sana katika afya ya mazingira. Kunawa mikono ni njia rahisi na yenye ufanisi ya kuzuia kuenea kwa magonjwa kama kipindupindu na magonjwa mengine yanayosababishwa na vijidudu. Hii inapunguza mzigo wa magonjwa katika jamii na inaboresha afya ya umma ambayo ni sehemu muhimu ya afya ya mazingira.

Huyu ni mzima moto akizima moto mkubwa kwenye jengo. Tukio hili lina uhusiano mkubwa na afya ya mazingira. Moto hutoa moshi mwingi, chembechembe na gesi zenye simu kama vile kaboni monoksidi na dioksidi ya sulfuri ambazo huchafua hewa na kuadhiri vibaya ubora wa hewa tunavyopumua.

Huu ni mchirizi wa maji ndani ya chombo. Unawakilisha umuhimu wa maji safi na salama kwa afya ya binadamu na mazingira. Maji yaliyotunzwa vibaya yanaweza kuwa chanzo cha magonjwa yanayosababishwa na maji machafu kama vile kipindupindu na homa ya matumbo. Ni muhimu sana tuhifadhi maji kwa usimamizi endelevu wa rasilimali za maji.

Hapa tunaona mnyama aliyekufa msituni, jambo ambalo linaweza kuashiria maswala mbalimbali yanayohusiana na afya ya mazingira. Kifo cha mnyama kinaweza kuwa kimetokana na sumu au uchafuzi wa mazingira kama vile kemikali, taka hatari, au metali nzito ambazo zimeingia kwenye mfumo wa chakula au maji.

Hapa tunaona aina mbali mbali za kunde na maharagwe. Kunde na maharagwe mara nyingi huchangia afya ya mazingira kwa kuwa mazao endelevu. Baadhi ya kunde huweza kurekebisha nitrogeni hewani, na kuirudisha ardhini. Pia chasaidia kupunguza idadil a mbolea za kemikali zenye madhara kwa mazingira na ambavyo hivyo havifai kwa binadamu.

Hiki ni chumba cha X-ray ambacho ni sehemu muhimu ya miundombinu ya huduma za afya. Mashine ya X-ray inaonekana ikiwa pamoja na bomba la X-ray na meza ya mgonjwa vinavyotumika kupiga picha za ndani ya mwili kwa ajili ya uchunguzi na utambuzi wa magonjwa. Chuma kimeundwa mahususi kwa ajili ya taratibu za X-ray .

Hivi ni vifaa vya matibabu na vya afya hasa vitanda vya hospitali vinavyoonekana na ambavyo ni muhimu kwa wagonjwa kupumzika na kupokea matibabu. Mashine za matibabu mbalimbali zinaonekana karibu na vitanda ambazo zinaweza kuwa wachunguzi wa wagonjwa, mashine za kusaidia kupumua au vifaa vingine vya kutoa huduma za afya.

Mgonjwa amefunikwa na shuka za hospitali za rangi ya buluu. Kuna kitanda maalum kinachotumika kwa mgonjwa huyukinachoonekana kuwa na uwezo wa kurekebisha nafasi. Kuna pia mfumo wa chuma juu ya kitanda unaoonekana kuwa na kamba na mpini wa pembe tatu ambazo zinaweza kutumiwa na mgonjwa kujiinua au kurekebisha nafasi.

Tunaona kifaa cha matibabu ambacho ni muhimu ambacho huitwa incubator au kitalu cha watoto. Hiki ni kifaa maalum kinachotumika kutoa mazingira yaloyodhibitiwa kwa watoto wachanga hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo ya kiafya. Kinaweza kudhibiti joto, unyevu na wakati mwigine oksijeni kusaidia mtoto kukua na kupona katika hali salama na dhibiti.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachojulikana kaam Digi Tens pro ni kitengo cha Tens cha neli mbili. Hutumika katika matibabu ya kliniki hasa kwa ajili ya kudhibiti maumivu kwa kutumia msukumo wa umeme kwenye neva. Inaweza kufanya kazi katika bars mode .

Hivi ni vifaa vya matibabu hasa vifaa vya kupima sukari na vifaa vinavyohusiana na sindano. Sanduku linaonekana kuwa na glusumita kifaa kinachotumika kupima viwango vya sukari kwenye damu. Kuna pia vifungashio vya vifaa vinavyofanana na sindano au vifaa vingine vinavyotumika kwa ajili ya kudunga dawa au kuchukua sampuli ya damu.

Hivi ni vifaa vya matibabu vinavyotumika katika kliniki ya meno. Kuna kiti maalum cha meno kilichoundwa kwa ajili ya faraja ya mgonjwa na kuruhusu daktari wa meno kufanya kazi kwa urahisi. Kiti hiki kinaweza kurekebishwa kwa urefu na pembe mbalimbali. Taa maalum ya kung'arisha eneo la mdomo wa mgonjwa imeshikiliwa juu ya kiti ikitoa mwanga wa kutosha.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachotumika katika meno hasa mashine ya eksirei. Ni kifaa muhimu katika utoaji wa huduma ya afya ya kinywa ambacho huruhusu madaktari wa meno kupata picha kamili za mifupa ya taya, meno na miundo mingine ya uso, kusaidia kutambua matatizo kama vile maambukizi, uvimbe au matatizo ya meno yaliyofichwa.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa cha matibabu chenye vifaa na vifaa vinavyohusiana na matibabu. Ndani ya chumba, kuna kiti kinachofanana na kiti cha uchunguzi wa kimatibabu au kiti cha meno. Pia kuna meza au kabati yenye vifaa mbalimbali vinavyotumika katika mazingira ya matibabu kama vile vyombo au vifaa vingine vidogo.

Hii ni kifaa cha matibabu kinachotumika sana katika kliniki za meno. Kifaa kikubwa cheupe kilichoning'inia ukutani ni mashine ya eksrei ya meno inayotumika kupiga picha za ndani za meno, taya na miundo mbalimbali ya mdomo. Sanduku la kijivu lililo upande wa kulia ni paneli ya kudhibiti mashine ya eksrei ikiwa na swichi na vifungo vya kuendesha kifaa.

Kitanda hiki hutumika kwa wagonjwa kulala wakati wa uchunguzi wa kimwili, matibabu au taratibu ndogo za matibabu katika kliniki, hospitali au vituo vya afya. Kinaonekana kuwa na muundo rahisi wa mbao au chuma na godoro la ngozi au kitambaa kikiwa na sehemu mbili zinazoweza kurekebishwa au zilizounganishwa.

Hiki ni kitanda maalum kinachotumika katika vituo vya afya au hospitali kwa ajili ya wagonjwa kupumzika au kuchunguzwa na wataalamu wa afya. Kinaweza kuwa na sehemu inayonyunyuka kwa ajili ya kichwa au mgongo. Kinyesi hiki kidogo chenye hatua mbili hutumika kuwasaidia wagonjwa kupanda au kushuka kutoka kwenye kitanda cha uchunguzi kwa urahisi hasa wale ambao wana shida ya kutembea.

Hivi ni vifaa vya matibabu na vifaa vinavyotumika katika mazingira ya maabara au ya matibabu. Kifaa kikuu kinachoonekana ni darubini ambayo hutumika kukuza sampuli ndogo kama vile seli, tishu au viumbe vidogo ili kuwezesha uchunguzi wa kina wa matibabu au kisayansi.

Hapa tunaona seti ya tohara ambayo ni sehemu ya vifaa na vifaa vya matibabu. Inatumika kwa utaratibu wa upasuaji wa tohara. Vifaa vingi vimefungwa kwenye vifungashio safi vya plastiki kuashiria kuwa vimeandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu na kuzingatia usafi. Seti hii inajumuisha vyombo mablimbali vya upasuaji.

Hivi ni vifaa vya matibabu na ni vifaa vinavyopatikana katika mazingira ya kliniki au hospitali. Kuna kitanda kinachoonekana kama kitanda cha hospitali au meza ya uchunguzi ambacho hutumika kwa ajili ya wagonjwa kupumzika au kufanyiwa uchunguzi. Kiti kinachoonekana kama kiti cha magurudumu au kiti kinachotumika wakati wa uchunguzi pia kipo hapo.

Hii inaonyesha paneli ya kudhibiti au onyesho la kifaa cha matibabu kinachoonyesha vigezo mbalimbali vya ufuatiliaji. Kifaa hiki kinaonyesha usomaji wa nambari ambazo zinaweza kuwakilisha data kama vile unyevunyevu, halijoto ya hewa na hali joto ya ngozi. Pia kinaonyesha hali ya battery , tarehe na saa.

Mtu huyu anaonekana akiwa ameinamisha kichwa na kufunika uso wake kwa mikono ,kuashiria hisia za huzuni, kukata tamaa au msongo mkali wa mawazo ,uwepo wa bibilia inaonyeshana kuwa haya ni mazingira ya kanisa na inaashiria kuwa mtu huyu anatafta faraja amani ya ndani au msaada wa kiroho kukabiliana na changamoto za afya ya kiakili.

Mwanamume huyu anaonekana kuwa anapitia hisia za dhiki au huzuni huku daktari akionyesha msaada au kujali. Mwanamume anashika kichwa chake na anaonekana kuwa na wasiwasi au huzuni akionyesha ishara ya msongo wa mawazo au matatizo ya afya ya akili. Ni muhimu kuzingatia afya ya akili na kutafuta msaada wakati wa shida.

Watoto hawa wawili wanatazama makazi yaliyojaa watu wengi. Inaweza kuwakilisha changaoto nyingi zinazohusiana na afya ya akili hasa katika mazingira ya makazi yasiyo rasmi au yaliyopangwa vibaya. Watoto wanaoishi katika mazingira haya wanaweza kukumbana na changamoto za kimaendeleo, kielimu na kijamii zinazoweza kuathiri afya yao ya akili kwa muda mrefu.

Hapa tunaona mtu akiwa na kichwa mkononi anaweza kuwakilisha msongo wa mawazo, huzuni, wasiwasi au aina nyiniya changamoto ya afya ya akili. Hii ni ishara ya kawaida ya mtu anayehitaji msaada au anayepitia kipindi kigumu. Ni vizuri kutafuta msaada wa kitaalamu kutoka kwa wataalam wa afya ya akili.

Huyu ni mtaalamu wa afya, muuguzi, akitoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi na muuguzi, anampa sindano kwenye mkono. Wote wawili wamevaa barakoa, ikionyesha umuhimu wa usalama na kuzuia maambukizi hasa katika mazingira ya matibabu. Haya ni mazingira ya kliniki au kituo cha afya, ikionyesha eneo lililopangwa kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu.

Huu ni mkono wa mgonjwa. Unaoashiria mtu anayepokea matibabu. Utaratibu mkuu unaoonyeshwa ni utoaji wa chacho kupitia sindano kama inavyoonekana kutoka kwa sindano iliyoandikwa COVID-19 injection . Mikono iliyovaa glavu za blue inaoonyesha uwepo wa mtaalamu wa afya anayetoa sindano akifuata taratibu za usalama na usafi.

Haya ni mazingira ya ndani ambayo yanaweza kuwa hospitali au kliniki ikizingatiwa uwepo wa vitanda ambavyo vinaweza kutumika kwa wagonjwa na vifaa vinavyofanana na vile vya matibabu au usafi. Vifaa mbalimbali vinaonekana. Vinaweza kuwa sehemu ya vifaa vya matibabu au usafi vinavyotumika katika taratibu za matibabu.

Huu ni utaratibu wa kimatibabu unaofanywa kwa mkono wa mtu mgonjwa. Hii inaweza kuwakilisha uchunguzi wa damu kwa kutumia sindano ndogo kama inavyoonekana au utaratibu wa chanjo kwa mtu mkubwa zote zikiwa shughuli za kawaida katika pediatrics .

Mtoto huyu anapokea chanjo ya kinywa uwezekano mkubwa ukiwa ni chanjo ya polio ambayo ni muhimu sana katika afya ya watoto. Polio ni ugonjwa hatari unaoathiri watoto wadogo na unaweza kusababisha kupooza. Chanjo ya kinywa kama inayoonekana ni njia mojawapo ya kuzuia ugonjwa huu.

Hiki ni kifaa cha kunawia mikono kisichogusika ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kudumisha afya ya umma na usafi hasa katika maeneo ya umma. Kifaa hiki huruhusu kunawa mikono bila kugusa bomba au sehemu nyingine yoyote kwa mikono ivyo kupunguza hatari ya kuenea kwa vijidudu na magonjwa yanayoambukizwa kama vile covid-19 .

Hiki ni kitendo cha kunawa mikono kwa sabuni na maji ambacho ni sehemu muhimu ya afya ya uma na usafi. Kunawa mikono vizuri husaidia kuzuia kuenea kwa magonjwa yanayosababishwa na vijidudu kama vile kipindupindu, kuhara na maambukizi mengine yanayoenezwa mikono iliyochafuliwa.

Hawa ni watu wakinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono cha umma ikisisitiza umuhimu wa usafi wa mikono katika afya ya umma na usafi. Kitendo cha kunawa mikono na sabuni na maji ni hatua muhimu ya kuzuia kuenea kwa magonjwa na maambukizi. Usafi mzuri wa mikono hupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya kuambukizwa na kueneza magonjwa.

Hili linawakilisha jeraha la kawaida katika michezo kama vile kuvunjika mfupa, kuteguka au mchimbuko mkubwa kutokana na mgongano au kuanguka wakati wa mchezo wa raga. Hii ni tawi la dawa inaloshughulikia kuzuia, kutambua, kutibu na kurekebisha majeraha yanayohusiana na michezo na mazoezi ya mwili.

Haya ni majeraha au vidonda kwenye knuckles za mikono ambayo mara nyingi huonekana kwa mabondia au watu wanaoshiriki katika michezo ya mapigano bila kinga sahihi au kwa mbinu haya. Majeraha haya yanafanyiwa uchunguzi na matibabu ili kuhakikisha uponyaji sahihi na kuzuia mtatizo ya muda mrefu.

Hivi ni vifaa vya mazoezi ya uzito na vifaa vya mazoezi ya mwili ambavyo vina jukumu muhimu katika nyanja ya tiba ya michezo. Vifaa kama vile mashine ya Functional Trainer na uzito mbalimbali vinaweza kutumika kusaidia wanariadha au watu waliojeruhiwa kurejesha ngumu- nguvu, uhamaji na utendaji wa misuli baada ya majeraha.

Mwanariadha huyu wa baiskeli anaonekana akisumbuliwa na maumivu ya mgongo wa chini. Kuendesha baiskeli kwa muda mrefu kunaweza kuchosha misuli ya kiwiliwili na kusababisha maumivu ya mgongo wa chini. Wataalamu wa tiba ya michezo wanaweza kutoa matibabu maalum yanayolenga kupunguza maumivu na kuboresha utendaji wa mwendesha baiskeli.

Huu ni mmea ambao unaweza kuwa unatumika katika tiba asilia. Mmea kama huu mara nyingi hutumika kama viambato muhimu katika utengenezaji wa dawa za jadi. Sehemu mbalimbali za mmea kama vile majani, mizizi, magome, au maua, zinaweza kutumika kulingana na ugonjwa unaotibiwa.

Huu ni mti wa eucalyptus ambao hutumika sana katika dawa za jadi. Mafuta ya eucalyptus hasa kutoka kwa eucalyptus globulus hutumika kama kiambato katika dawa ya kikohozi na kupunguza msongamano wa mapua. Majani yake yanaweza kutumika kwa kuvuta mvuke kusaidia kupunguza dalili za mafua na homa.

Mmea huu ni aina ya nyasi inayoweza kuwa citronela grass au bladry grass . Mimea hii inajulikana kwa matumizi yake katika tiba asilia kama dawa ya kuzuia wadudu hasa mbu kutokana na harufu yake kali. Pia hutumika kutibu maumivu ya misuli na viungo, homa na matatizo ya usagaji chakula.

Hapa tunaona mti au miti ambayo inaweza kuwa chanzo cha dawa za jadi. Dawa za jadi mara nyingi hutegemea mimea na sehemu zake kama mizizi, majani, maganda na maua kwa ajili ya kutengeneza tiba. Ni muhimu kutambua aina kamili ya mti na kueleza matumizi yake sahihi katika dawa za jadi ili kuhakikisha usalama na ufanisi.